Hapa ni shuleni na wameeka vitu ambazo zimeandikwa kwenye ukuta, yenye hupatia watu ama wanafunzi na walimu, waelewe kile ambacho kinaendelea humu nchini kama kupanda mti.

Hapa ni shuleni wameandika vitu tofauti kwenye ukuta kama ; nambari za kufanya kazi ya nyumbani na miezi kama ; Disemba , Novemba na Oktoba.

Hapa ni shuleni na wamejenga hizi madarasa kama ghorofa, inatoshea wanafunzi wote. Hapo mbele wamepanda maua zenye zinaleta harufu nzuri.

Hawa wawili wameshikana mkono, nyuma yao kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti na wanangoja mchezo ianze ili waweze kuona, watu hao wamevaa nguo rasmi ya mchezo.

Hii ni kabati ambayo inapatikana sana sana shuleni. Imepakwa rangi nyeupe na kila mwalimu ameweka vitabu zake na karatasi zenye maana hapo.

Hii ni kompyuta ama tarakilishi. Inatumiwa sana sana na wanafunzi kusoma kupata maelezo ya vitu hawaelewi na hata biashara.

Wanafunzi hawa wako uwanjani wanacheza. Wawili wanashindana wakishika mkono na kukimbia. Wengine wameketi kwenye kiti na mmoja amesimama.

Kwenye hili kitabu wanafunza wanafunzi jinsi watakavyovaa viatu na wingi wa mifano hizo. Wamechora kwenye picha ili waweze kuelewa zaidi.

Kwenye kitabu anafunza wanafunzi jinsi ya kufanya vitu. Amewachorea picha yenye inafanya waelewe kile ambacho wanafunzwa.

Wachezaji hawa wenye wamesimama mbele, ni walemavu , wanafanana na hawana miguu. Moja na wengine wako nayo, kuna mpira mbili hapo, wamesimama kupiga picha.

Hapa ni shuleni na ukuta umepakwa rangi nyeupe. Wameandika jinsi watu wanafaa kufanya kazi na muda ambao wanafaa kutumia. Kuna wakati ambao wanaruhusiwa kwenda kucheza na pia kusoma.

Kijana huyu ni mlemavu, na hana mguu mmoja. Anaendesha baiskeli yenye imetengenezwa vizuri na kufunika kichwa na kofia ngumu hata akianguka awezi umia kabisa.

Watu hawa wote wamesimama ila mtu mmoja ameketi yeye ni mlemavu na anatembea na kiti yake. Amevaa viatu vyenye havifanani na nyuma yao kuna mchoro. Ameshinda pesa imeandikwa kwenye ile kitu wamebeba.

Wakimbizi hawa wawili wako uwanjani, wanapendana sana wamefunga mkono kutumia kamba. Moja amefunika macho, mwingine anaangalia mbele.

Hapa ni shuleni na kwenye meza wameeka karatasi yenye imebeba vitu za kuandikia yenye rangi tofautitofauti ili kusaidia wanafunzi kupata elimu wakiziandika.

Kuna kompyuta nne. Kwenye ukuta kuna kile ambacho wanaandikia. Vitu ambazo ni za maana. Wameweka viti za kukalia, nyeupe hapo kando.

Hapa ni shuleni, na nyumba hiyo imejengwa kama ghorofa. Wame tengeneza maua vizuri kwenye poli ya kuweka bendera yenye ni nyeupe. Kuna madirisha yenye hewa inapitia.

Humu ni shuleni na wametengeneza kila kitu inavyofaa. Wameweka milango zenye zinafanana, chuma nyeusi zenye zinafanya mtu asiweze kuanguka. Chini kuna maua ambazo zimepandwa.

Humu ni shuleni, na hakuna mwanafunzi wala mwalimu mwenye anaonekana. Nyuma ya hili darasa lenye limepakwa rangi nyeupe, kuna mti kubwa yenye mimea mlango iko ya kuingia.

Kuna watu wanne hapa. Mmoja ni msichana na wengine watatu ni vijana. Wamejaa jezi ya Kenya yenye mbele imeandikwa Kenya ya watu wawili. Kuna kiti ya mlemavu huyo msichana.

Hapa ni shuleni na kwenye hili nyumba ni darasa. Wameweka viti kutoka mbele hadi nyuma. Wanafunzi huketi hapa wanapofunzwa na walimu.

Hawa ni wachezaji wa nne. Wote ni vijana. Mwingine anaitwa Kimani na anatoka Kenya. wengine, pia, wameandikiwa jina tofauti, mbele yao, wote hawana nywele refu kichwani.

Vitabu hizi zimewekwa kwenye kabati. Ziko mingi na ni mbili tofauti. Kuna yenye ni ndogo na vingine ni kubwa. Wanafunzi wanazitumia ili kupata elimu.

Hawa ni walemavu watatu, wako uwanjani wanacheza. Wanapenda mchezo huu sana. Hapo kando kuna mbaba mwenye anawaangalia na anashangaa jinsi wanavyocheza.

Humu ni shuleni mwameitengeneza vizuri na pia kuna watu wenye wanasafisha ndio maana ni safi hivi. Wameweka chuma kwenye milango na zote zimepakwa rangi nyeusi. Kuna milango mbili.

Kuna wachezaji wawili vijana, wenye wana. Wanakimbia kwa mbio ya kasi. Wote wamevaa nguo yenye nafanana ya chini. Kamera yao pia kuna mtu. Wote wanatoka nchini Kenya, na wako na macho yenye alioni.

Mlemavu huyu ni msichana na anaitwa Hellen Wawira. Anafanya zoezi na ako na kilo arubaini na moja. Anatoka nchini Spana. Nyuma yake kuna vitu ya kutumia hapo.

Hapa ni shuleni wameeka vitabu kwenye kabati ambayo imetengenezwa ndio watu waweze kuweka vitu vyao vizuri. Kila mwalimu ako na yake na wanaweka vitu za maana.

Watu hawa wanasherehekea siku ya walemavu. Mmoja mwenye kumbele, ni msichana na amebeba bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna zingine tofauti, ya nchi zingine.

Hapa ni shuleni na wameweka tenki ndogo ya maji hapo kwa kona. Kuna rula ya kugawanyisha ukuta pale ambapo mwalimu anaandika.

Hapa ni shuleni, wamemeesha maua na zimekatwa vizuri. Kuna barabara ambayo walimu pamoja na wanafunzi na wageni wanafuata wakiingia humu darasani. Nyuma kuna miti ambazo zimemea.

Hapa ni shuleni na wameitengeneza kwa njia ambayo inafaa. Mabati imeekwa juu kwenye paa ili wanafunzi na walimu wasiweze kunyeshewa. Miti pia zimepandwa na hazijamea refu.

Kijana huyu anaangalia upande huo mwingine. Amevaa vazi nyekundu na wamechora bendera ya Kenya kwenye nguo yake. Yeye ni mlemavu na anafanya zoezi kwenye hili nyumba yenye amekuja.

Hapa ni shuleni na hizi meza wanatumia kuweka kile ambacho wanatumia kama sahani ya kula, vitabu na hata mkoba. Kuna kiti moja hapo.

Humo ni shuleni ambapo wanafunzi huenda kupata elimu na kujielimisha kuhusu vitu tofauti. Wametengenezewa vifaa vya kucheza kwenye uwanja yenye ni kubwa.

Hapa ni shuleni na wametengeneza vitu vingi vya kucheza. Mwanafunzi anazipanda hapo juu na kuteremka chini. Hapo nyuma kuna nyumba yenye imejengwa na ni kanisa kubwa.

Wachezaji hawa wawili wanapendana sana. Baada ya kumaliza wameshikana mikono wakitembea waende wafanye vitu ambazo waliacha. Nyuma yao kuna wengine na mmoja wao ni mzungu.

Kijana anaitwa Samson Ojuka anatoka nchini Kenya na anafanya spoti za kukimbia. Ako na ulemavu kwenye mguu wake. Anafanya zoezi akibeba jiwe moja juu.

Hawa watu watatu ni walemavu na hawana miguu moja. Wanacheza mpira yenye iko uwanjani na wanaitaka wote. Hapo nyuma kuna ukuta ambayo imejengwa ili watu wasiweze kuingia hapa kila wakati.

Mlemavu huyu ni kijana mwenye amesonga dredi. Yeye anataka kutumia mguu yake mmoja ili kupiga mpira. Anatumia vifaa vyake vyenye amepewa hospitalini ili kuweza kutembea vizuri.

Msichana huyu anapiga mbizi na amesimama. Ako kwenye maji ameshikilia hapo kando na wanafanya ushindi wa huo mchezo.

Humu ni shuleni. Wametengeneza nyumba moja yenye wanafunzi na walimu wanatumia kama darasa. Kuna kitu ambayo imeanguka kwenye nyasi na miti pia zimepandwa hapo kando.

Kuna computer mbili yenye zimewekwa mezani zote zina fanana, na zinaitwa del .Kuna karatasi na vitabu zenye pia iko apo kwa meza yenye ni nyeupa.

Hapa ni darasani na kuna viti nyeupe, meza imetengenezwa, na kwenye kuta umepaka rangi yenye ni nyeupe pamoja na chini. Walimu hukaa hapa, baada ya kufunza.

Kwenye shule hili kwa ukuta wameweka kile ambacho wanatumia kuandika na kalamu. Mwalimu huyu ameweka swali na kuandika tarehe na siku pia miezi.

Kwenye hii mlango, hapa shuleni, wametengeneza na mbao yenye ni ngumu sana. Wameandika kile ambacho kinaendelea hapo ndani na wanafanya kazi tofauti.

Hapa ni shuleni, na humu ni ofisini mwa walimu na wameeka kompyuta mingi, kwenye meza zenye wanatumia wanapopumzika. Milango imejengwa, yenye pesa mingi.

Kuna walemavu wawili hapa wenye hawana mguu moja. Wako uwanjani na ni vijana. Wanaongeleshwa na mkubwa wao mwenye anawaelimisha jinsi watakavyocheza. Nyuma kuna viti.

Hapa ni shuleni na kwenye ukuta wamepaka rangi nyeupe. Wameandika siku za wiki kwa mfano Jumatatu, Jumanne, Jumatano.

Kuna kompyuta moja yenye inaitwa DELL kwenye meza. Kuna kipanya na kibodi hapo penye inatumiwa kuandika vitu. Imewekwa karibu na dirisha yenye wameweka na kupaka rangi. Kuna kiti ya nyeupe.